Mashine ya kisasa ambayo hutoa huduma za kibenki pasipo kuwa na muhudumu, ikiwa ndani ya duka dogo. Nje kukiwa na magari yaliyo katika sehemu ya maegesho, pamoja na watu wakiwa wanafanya maongezi.

Bango ambalo ni la tangazo la benki ya "Eco bank" likiwa linamuonyesha kijana wa kiume mwenye nyuso ya kutabasamu, akiwa ameshikiria simu ya mkononi akitengeneza kadi ya benki kwa kutumia mtandao ambapo anaweza kulipia vitu mbalimbali.

Mazingira ya baa kukiwa na eneo la kaunta lenye viti virefu vya kukalia pamoja na chupa zenye vilevi mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika rafu za vioo zilizopo ukutani mwa kaunta hiyo.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia tofauti wakiwa wamependeza vizuri wakicheza mziki wengine wakiwa wanakunywa vilevi mbalimbali kwakua ni mazingira ya baa, juu kukifungwa taa za rangi tofauti tofauti pamoja na urembo unaopendezesha sehemu hiyo.

Wanawake walio vaa vizuri na kupendeza, wakiwa wameketi katika mazingira ya baa kukiwa na chupa zenye vilevi mezani. Na zingine zikiwa katika upande wa kunta zimehifadhiwa katika rafu za vioo.

Jengo refu lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo vikubwa, ndani kukiwa na magari aina na rangi tofauti tofauti, ambayo yanauzwa yakiwa yametengenezwa na Kampuni ya "HYUNDAI".

Mazingira ya ndani ya gari, upande wa dereva likiwa limefunguliwa milango, kukiwa na viti viwili vya kukalia, stelingi ya kukata kona, sehemu za kukanyagia breki na mafuta, pia kukiwa na mshale unaonyesha mwendokasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Magari ya rangi nyeupe ya aina moja yakiwa yamepangiliwa katika mistari, yaliyopo katika eneo lenye uwazi mkubwa la maegesho ya magari, yote hayo yakiwa yanauzwa.

Magari yenye rangi ya kijivu na nyeusi ya aina tofauti tofauti yakiwa yamesimama katika jengo lenye uwazi mkubwa la maegesho ya magari, yakiwa yanauzwa na magari hayo yametengenezwa na kampuni ya "hyundai".

Eneo lililo na uwazi mkubwa ambalo ni uwegesho wa magari kukiwa na gari la rangi nyeupe na mengine nyeusi, ambayo yamesimama katika sehemu iyo kwa ajili ya kuuzwa.

Jengo kubwa ambalo lina uwazi au nafasi ya kutosha inayotumika kwa ajili ya maegesho ya magari, kukiwa na magari mengine ya aina tofauti ambayo yanauzwa.

Kijana wa kike aliye vaa koti refu la rangi nyeupe, linalofika usawa wa magoti, akiwa amesimama katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa duka dogo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng’ombe.

Mashine ya kielektroniki, ambayo hutumika kuuza maziwa pasipo kuwa na mhudumu bali mteja huingiza kiasi cha fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa, ambayo inatumiaka kutoa huduma ya uzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, ikiwa katika kona ya chumba dirisha dogo limefunguliwa ambalo ndani yake lina bomba linalotiririsha maziwa.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya duka lenye mlango mpana uliotengezwa kwa kutumia chuma, akiwa anapatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayopatikana katika duka hilo.

Duka dogo lenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kielektroniki ambayo inafanya kazi inapokuwa na umeme ya uuzaji wa maziwa kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo, likitiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Duka dogo lenye mlango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza refu iliyo na ndoo pamoja na majagi ambayo yanatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uzaji wa maziwa, ikiwa katika Kona ya chumba ikiwa inadirisha dogo linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na sikrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambayo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Jengo kubwa la ghorofa mbili ambapo ghorofa ya chini ina duka dogo lenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayopatikana katika duka hilo.

Mashine ya kielektroniki ambayo inatumika kutoa huduma za uuzaji wa maziwa pasipo kuwa mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha kuandika ujazo anaohitaji kwa kutumia vitufye vyenye namba ndipo bomba hutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ya kielectroniki inayotumia inayotumia umeme ili kufanya kazi ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu bali inabomba linalotiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kielectroniki inayotumia umeme kufanya kazi ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali ina vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaouhitaji, kisha bomba huanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya kichumba kidogo cha mashine hiyo.

Mtoto akiwa amesimama ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile: maziwa ambayo yamehifadhiwa katika makopo au katika maboksi yenye karatasi ngumu na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile mayai yatokanayo na kuku pamoja na maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Mama akiwa anaingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, nje kukiwa na dumu la chuma linalotumika kuhifadhia maziwa.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi. Inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia chuma, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, nje kukiwa na wateja ambao wamebeba madumu ya kuhifadhia maziwa hayo, wakitumia chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki kusafirisha au kubebea maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka dogo ambalo ndani yake lina meza refu, likitoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Duka kubwa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, ambayo yamehifadhiwa katika madumu na makopo yaliyopangiliwa katika rafu za mbao, zilizopo ndani ya duka hilo.

Vijana wa kiume wakiwa wamekaa katika mgahawa mdogo, wakiwa wanapata vyakula kila mmoja akiwa ameshikilia kikombe cha maziwa, wakiwa na nyuso za furaha wakigonganisha vikombe hivyo na kunywa maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama nnje ya duka dogo, lililo na mlango na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Akiwa anasubiri kupatiwa huduma ya maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Wateja wakiwa wamesimama katika kibaraza, cha duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma. Ambapo wanatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kama vile ng’ombe.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki inayojiendesha yenyewe kutoa huduma ya uzaaji wa maziwa, pale ambapo mteja ataingiza kiasi cha fedha kisha kuandika ujazo anaohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba ndipo bomba hutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Kijana wa kike aliyevaa koti la rangi jeupe, akiwa anapata huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotoa huduma hiyo kwa kuwa na bomba, ambalo linalotiririsha maziwa.

Kibanda kidogo ambacho kina madirisha na milango iliyotengenezwa kwa kutumia vioo kikiwa kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, kukiwa na picha ya mtoto anakunywa maziwa kwenye kioo cha duka hilo.

Mwanamke akiwa amesimama nje ya duka lenye mlango uliotengenezwa kwa chuma ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe, kukiwa na picha ya ng'ombe imechorwa akila majani na kikombe chenye maziwa katika ukuta wa duka hilo.

Mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha lenye bomba ambalo linatiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba. Ndipo bomba hutiririsha maziwa, lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na muhudumu bali mteja huingiza kiasi cha fedha, kisha kuandika ujazo anaouhitaji kupitia katika kitufe vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa ma ziwa pale mteja anapoingiza kiasi cha fedha na kubonyeza vitufe vyenye namba ili kuandika ujazo anahitaji kisha bo zamasheni hiyo huanza kutiririsha maziwa

Kijana wa kiume akiwa ameegemea meza refu, iliyopo ndani ya duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Kibanda kidogo ambacho kina madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, kikiwa kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na wanyama wa kifugwa, kama vile mayai yatokanayo na kuku pamoja na maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Duka dogo lililotengenezwa kwa kutumia chuma likiwa na mlango mpana ndani kukiwa na meza refu, ambayo juu yake ina ndoo iliyojaa maziwa ambayo yanauzwa.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, ikiwa imeharibika kuletwa katika duka au nyumba ambayo inafanyiwa matengenezo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi cha maziwa anachohitaji katika vitufe vyenye namba, ndipo bomba dogo hutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Duka ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika mashine ndogo ya kielektroniki yenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na vitufe vinavyotumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango uliotengezwa kwa kutumia chuma wa duka, ambalo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ufugaji wa mifugo kama vile ng'ombe.

Wateja wa jinsia tofauti wakiwa wamesimama katika kibaraza cha duka ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayopatikana katika duka hilo.

Duka dogo lenye mlango mpana ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yamehifadhiwa kwenye madumu na makopo ya plastiki, yakiwa yamepangwa kwenye rafu zilizopo ukutani na kwenye meza iliyopo ndani ya duka hilo.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, ikiwa imefungiliwa mlango ndani kukiwa na chombo maalumu kinachohifadhi maziwa, pamoja na feni inayozunguka yenye kuleta ubaridi ndani ya chumba hicho.

Vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vikiwa vimepakwa rangi mbalimbali vitanda hivyo vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, kukiwa na ngazi ambayo inatumika kupanda kitanda cha juu, vikiwa vimewekwa sehemu ya nje iiliyo na uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vito vya samani vilivyotengenezwa kwa mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, makochi yenye magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi pamoja na vitanda vya kulalia vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye muundo wa duara, ikiwa imezungukwa na viti vinne tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Kitu kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kupambwa rangi ya kahawia inayong'aa, ambacho hutumiwa na mtu mmoja kikiwa pamoja na magodoro ya vitambaa vya rangi nyeupe, ili kuzuia au kupunguza maumivu mtu atakapokalia kwa muda mrefu.

Chumba kizuri ambacho kimepangwa vitu mbalimbali vya samani, ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye maua juu yake, na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi ya nyeupe, vikiwa vinauzwa.

Viti ambavyo vimetengenezwa kwakutumia mbao, vikiwa vimewekwa pamoja na magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe ili kutokumuumiza mtu atakapo Kalia kwa muda mrefu, vikiwa vimewekwa sehemu ya nje kwaajili yakuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vikiwa vimekusanywa sehemu moja. Ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi ya kijivu, vikiwa pamoja na mito, vyote vinauzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwajili ya kulia chakula, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, vyote vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwajili ya kuuzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito yake ya kuegemewa vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Meza yenye muundo wa mviringo kwa ajili ya kulia chakula, ikiwa na viti vinne vimepakwa rangi ya kahawia vimetolewa katika eneo la nje vikiwa vinauzwa.

Masofa ambayo yametengenezwa kwa kutumia; mbao, magodoro pamoja na vitambaa laini vya rangi mbalimbali, yakiwa yamewekwa sehemu ya nje iliyo na uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, pamoja na stuli nne za kukalia, zikiwa zimepakwa rangi ya kahawia, zikiwa zimetolewa nje kwajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa anakagua vitu mbalimbali vya samani vilivyopo ndani ya jengo kubwa vikiwa vinauzwa mfano ni makochi yaliyotengenezwa kwa mbao magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi vikiwa pamoja na mito yake.

Meza kubwa iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambayo hutumika kwa ajili ya kulia chakula au kwa matumizi mengineyo ikiwa imezungukwa na viti nane, na kutolewa sehemu ya nje iliyo na uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi mbalimbali; yakiwa pamoja na mito yake yamekusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa.

Chumba kikubwa na kizuri kilichokusanywa vitu mbalimbali vya samani kama vile: meza ndogo iliyo na maua juu yake, masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa tofautitofauti, vyote vikiwa vinauzwa.

Fundi seremala wa kiume akiwa katika maeneo ya kazi ameshikilia nyundo akipiga msumari kwenye mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile; viti, meza, makabati, vitanda na kadhalika.

Jengo kubwa la ghorofa mbele lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo; likiwa linauza vitu mbalimbali vya samani mfano meza za kulia chakula, makochi ya kisasa kwa ajili ya kukalia na vitanda.

Baba akiwa amesimama katika meza refu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa akiwa anapewa huduma na muhudumu aliyesimama upande wa pili kukiwa na mapambo mbalimbali kama vile maua, picha zilizoning'inizwa ukutani, na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Wasichana wawili wakiwa wamesimama katika meza refu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa, wakiwa wanapewa maelekezo na muhudumu. Sehemu iyo ikiwa na mapambo ya picha iliyowekwa ukutani na taa nzuri zinazotoa mwanga wa kutosha.

Genge ambalo linauza bidhaa mbalimbali zinatumika kwaajili ya maandalizi ya chakula kama vile Nyanya, Karoti, Pilipili hoho, Ngogwe pamoja na mboga za majani za aina mbalimbali.

Mazingira ya sokoni ambapo panauzwa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula cha nyumbani, kama vile: tangawizi, kitunguu swaumu, pamoja na viungo vya chai.

Mazingira ya sokoni ambapo wanauza vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, Mfano ni majiko ya kupikia, vikaangio, pamoja navijiko, sufuria nakadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara ,mojawapo ikiwa ni ya uuzaji wa vitu vinavyotumika katika maandalizi ya chakula kama vile; vitunguu, nyanya, karoti, pamoja na matunda ya aina mbalimbali.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu wa jinsia na rika tofauti wakifanya biashara mbalimbali za uuzaji na ununuzi, kukiwa na watu wanapewa huduma ya uuzaji wa nyanya karoti vitunguu ambavyo hutumika katika maandalizi ya chakula cha nyumbani.

Mwanamke akiwa amesimama katika soko, ambalo anauza bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa maandilizi ya chakula cha nyumbani, kama vile: nyanya, karoti, vitunguu, pamoja na matunda kama ndizi, maembe, machungwa na kadhalika.

Mama akiwa katika mazingira ya soko, ambapo anauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya mapishi kama vile: nyanya, vitunguu, pilipili hoho pamoja na matunda, kama vile dizi ambazo zimening'inizwa.

Wamama wakiwa wameketi katika mazingira ya sokoni, wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile: mchele, mboga za majani, vitunguu, nyanya, karoti, na kadhalika.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa katika mazingira ya soko, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali kama vile: Nyanya ambazo zimepangwa kwa makundi.

Vijana wawili (wa kike na wa kiume) wakiwa wameketi katika mazingira ya sokoni ambapo wanauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya mapishi, kama vile: ngongwe, karoti, nyanya, pilipili hoho; ambazo zimepangwa juu ya meza.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi ya bluu akiwa ndani ya ofisi ameketi katika kiti akitazama kompyuta ya mezani, ambapo huduma ya ukopeshwaji wa fedha inatolewa.

Nyumba nzuri na ya kisasa ya ghorofa mbili, ikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia ukuta na geti jeusi. Nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mteja ambaye anataka kufanya kuwa makazi kwa ajili ya kuishi.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake linamaduka madogo madogo yanayo uza bidhaa tofauti tofauti, moja wapo likiwa linauza nguo za kiume kama vile suruali zilizoning'inizwa kwenye chuma kirefu pamoja na mashati yaliyokunjwa na kupangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti mojawapo likiwa linauza viatu vya wanaume vilivyotengenezwa kwa ngozi vya rangi tofautitofauti.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti. Mojawapo likiwa linauza nguo za watoto, ikiwa ni pamoja na magauni na viatu vilivyoninginizwa katika rafu za chuma.

Jengo kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti , jengo hilo likiwa ni la ghorofa, lenye ngazi ambazo zinatumia umeme kumpandisha mtu ghorofa ya juu, au kumshusha ghorofa ya chini.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za wanawake ambayo ni magauni yaliyoning'inizwa katika nguzo ya chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu, lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae ambalo linauza nguo za kike za watoto wadogo ambazo zimening'inizwa kwenye rafu za chuma na kupangiliwa mwenye rafu hizo.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, duka hilo linauza vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na: baiskeli, viti vya kukalia vya plastiki na mipira ya kuchezea.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, likiwa linauza vinyaji mbalimbali kama vile soda, juisi zilizotengenezwa kwa kutumia matunda ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo na kupangiliwa katika safu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali zitokanazo na mazao ya shambani, ambayo yamehifadhiwa katika vifurushi vidogo. Kukiwa na kadi zenye jina pamoja na bei ya bidhaa hizo, mfano ni: mahindi, mchele, karanga na kadhalika.

Duka kubwa na lakisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu zinazotoa mwanga wa kutosha, ambalo linauza viatu vya kiume, ambavyo vimehifadhiwa katika arafu za mbao zilizo ndani ya duka hilo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha utokao na taa zilizo fungwa, juu kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, ambalo linauza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji ambavyo vimehifadhiwa kwenye chupa na kupangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha ambalo linauza bidhaa tofautitofauti kama vile vinywaji ambavyo ni soda au juisi zilizo tengenezwa kwa matunda, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo au maboksi na kupangwa katika rafu za chuma.

Vijana wa kiume akiwa amesimama kwenye kolido kubwa

Msichana akiwa amesimama katika korido ya duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu za mbao, akichagua bidhaa na kuweka katika toroli dogo lenye matairi ambalo humsaidia mnunuaji kubeba vitu vingi.